Jumba la kifahari lililo na rangi tofauti tofauti inayo vutia macho, limesimama kwa utulivu na anga iliyo safi. Gari la kibinafsi liko barabarani kando ya miti ya kijani kibichi.

Kundi la watu limesimama nje ya kanisa la mabati. Lililo na madirisha makubwa ya nyavu za waya. waonekana kuwa wakipokea ujumbe fulani kwa mmoja wao.

Mabaki na madafu yametapakaa kando ya fukwe. Mawimbi yako baharini. Mwanaume mmoja ameinama ilhali mwingine yuatembea kwa mwendo wa asteaste

Miti kadhaa ya mitende iliyo na rangi ya kijani kibichi imejaa madafu na kusimama kwa utulivu katika fukwe za mchanga, mawingu yametanda kwote angani nayo majengo tofauti yavutia macho.

Waumini wa dini ya kiislamu waliovalia kanzu za rangi tofauti na mikeka ya kusalia, wameungana sehemu ya nje kuliko na miti mingi katika shughuli yao ya kuendeleza maombi wakiwa wamekumbatia mikono yao miwili.

wanafunzi wanamsikiza mwalimu darasani kwa makini sana kupokea funzo lao. Wameketi kwa mpangilio, macho yote yakitazama ubao ili kuelewa kinacho endelea. Wamevalia sare zao za kilasiku.

Mji ulio na manyumba tofauti ikiwemo msikiti ,magari ya aina nyingi. Uko na utuivu na hali ya anga inayovutia macho. Usafi umetiliwa maanani kwa undani sana.